Kuna darasa tupu lenye viti na meza za shule zilizopangwa kwa mstari . Viti hivi vina sehemu za mbao na fremu za chuma . Darasa hili lina sakafu ya rangi ya kahawia iliyo na vigae . Katika sehemu ya mbele ya darasa kuna bongi bodi refu.

Safu ya madawati na viti vya shule. Vilivyopangwa bila mpangilio, katika chumba chenye sakafu na mosai nyekundu. Dawati hayo imetengenezwa kwa mbao na chuma. Na baadhi yake imefunikwa na rangi ya kahawia.

Inaonyesha mlango wa mbao wenye giza, wenye paneli nne za miraba. Juu ya mlango huo, kuna notisi mbili zilizobandikwa. Notisi ya kwanza iliyo juu ina maandishi meusi inayosemekana " No exit for students kwa herufi kubwa. Chini ya notisi hiyo kuna nyingine ndogo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lilijengwa kwa mtindo wa kisasa na linapaa la rangi nyekundu, jengo hilo linaidadi ya milango na madirisha yenye milango au mbao za rangi ya kijani kibichi, dirisha la kwanza upande wa kushoto kwenye ghorofa la chini lina kiti cheupe kilichowekwa mbele yake.

Sehemu ya juu inaonyesha mwalimu akishika kitabu kimoja na kengine akishika vitabu viwili sehemu ya chini inaonyesha mtoto akiwa ameshika kiatu kimoja kisha akiwa ameshika viatu viwili. Kila picha inaezaezo na matumizi ya maneno haya katika sentensi.

Mwanarihadha anafanya mazoezi kwenye uwanja wa rihadha, yeye anaruka juu akiwa na mguu mmoja juu ya nyingine umetua chini, amevaa shati jeusi lenye miundo nyeupe, kaptura ya kijivu na viatu vya michezo vya rangi ya manjano.

Ubao huu una maelezo yaliyoandikwa kwa mkono yakijumwisha herufi kubwa na ndogo pamoja na maneno kama Kenya Kennedy na kaechi kwenye ukuta juu ya ubao kuna bango lenye herufi na alphabeti kubwa na ndogo za kingereza.

Inaonyesha jengo lenye paa ya rangi ya kahawia na kuta za tofali. Jengo hili lina madirisha mengi madogo na lina lango Kati kati. Kuna njia mbili ndogo zinaweza elekea langoni. Zimezungukwa na vijaka vidogo vilivyopunguzwa vizuri.

Haya ni majengo ya ghorofa na utazamaji unaonekana kwenye barabara ya nje ya ghorofa la pili . Ngazi ndefu ya saruji zenye vizuizi vyeusi vya chuma vinaonekana wazi vikiunganisha ghorofa za juu na chini . Kenye ghorofa la chini kuna bustani iliyopanguzwa vizuri.

Ratiba ya masomo ya shule, imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi nyeupe na kubandikwa ukutani. Ratiba hii inaonyesha siku za wiki na nyakati za vipindi. Kuna majina ya masomo yameandikwa kwenye herufi kubwa na nambari.

Kuna kikundi cha wanariadha na makocha wao wamesimama karibu na cheti kubwa ya mfano, wanariadha hawa wamevaa sare nyekundu na ya kijani, mwanariadha mmoja amekaa kwenye kiti cha magurudumu akishikilia cheki kubwa ya majani.

Watu watatu wamekaa kwenye viti vya magurudumu na wamevaa vifaa vya ngumi ikiwemo glovu nyekundu na samawati. Watu wengine wamesimama nyuma yao wengine wakiwa wamevaa sare zenye nembo za Kenya.

Mwanariadha mlemavu akiwa amekaa ndani ya ashua katikati ya maji, amevaa shati nyekundu ya Kenya na kofia nyeusi. watu watatu wamesimama karibu naye, mwanaume mmoja amevaa mavazi ya kuogelea.

Mlingoti mrefu wa rangi nyeupe, uliosimamishwa katika bustani lenye nyasi na mimea. Mlingoti huu, umesimama imara kwenye msingi wa zege ulio gawanya kidogo na umezungukwa na maua ya njano yanayopendeza.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu wakiwa mazoezini. Wanacheza kwenye uwanja wa nyasi na wote wamevalia jesi nyekundu na kaptura ya kijani. Wote wanatumia fimbo maalum kuwasaidia kutembea na kucheza.

Mwanariadha anatua kwenye mchanga baada ya kuruka kwa umbali mrefu. Amevalia shati jeusi na kaptura ya rangi ya kijivu huku amepiga magoti na mikono yake ikiwa imeguza mchanga.

Mwanamke muogeleaji ameshika ukingo wa bawa la kuogelea. Amevaa kofia nyeupe la kuogelea na amezingirwa mwili wake kwenye maji. Mikono yake yameshika imara ukingo wa bawa na uso wake unaonekana mbele huku akitazama mbele kwa umakini.

Kwenye upande wa kushoto kuna kizima moto moto cha rangi nyekundu, upande wa kulia kuna mtungi mwingine wa gesi wa rangi la kijivu, vitu hivi vya nyuma vya waya wa chuma wenye rangi ya kijani hii inaonekana kuwa sehemu ya kuhifadhi mitungi ya gesi na vifaa vya usalama.

Mirundiko mkubwa wa vitabu vilivyo na kurasa ya mbele ya rangi ya pinki. Vitabu hivi vimepangwa juu ya kila kimoja. Baadhi ya vitabu vimeandikwa Ayub shakani na vingine vina maelezo kama vile Pepo na Papa na John Kaboe.

Ubao umefunikwa kwa karatasi nyekundu na umepambwa kwa mpaka wa rangi ya blu na kijani . Kuna picha kubwa ya uso wa tabasamu na juu yake kuna begi yenye maeneo maneno great progress .

Waendeshaji baiskeli wawili wamevaa jezi zinazofanana zenye bendera ya Kenya wakiendesha baiskeli maalumu ya wenyewe. Wote wana helmeti nyekundu na miwani ya jua. Mmoja anaendesha akiwa mbele na mwengine amekaa nyuma yake. Wote wawili wanaonekana wamejikita katika kuendesha baiskeli.